Ni mtu anayetumia kompyuta ndogo, huku vidole vyake vikielekezwa kwenye ikoni ya kidigitali zinazoonekana zikiruka juu ya kibodi. Ikoni hizo zinawakilisha huduma mbalimbali za kiteknolojia kama vile mtandao, utafutaji, elimu, takwimu, na nyaraka. Mazingira ni ya giza na yana mwangaza wa bluu yakisisitiza mazingira ya kiteknolojia na ya kisasa.

Dhana ya kujifunza kwa njia ya kidigitali. Kompyuta mpakato imefunguliwa na inaonyesha maneno digital learning kwenye screeni pamoja na picha ya mtu aliyevaa vichwa vya sauti, ishara ya kusoma au kushiriki somo mtandaoni. Simu ya mkononi pembeni pia inaonyesha pia ukurasa huo huo kuonyesha kuwa masomo haya yanaeza kufikiwaa kwa vifaa mbali mbali.

Kuna kijana akiwa amekaa nje na kompyuta yake ya mkononi akiwa katika mchakato wa kufanya kazi au kusoma. Kijana huyo anaonekana makini na amevaa glasi za macho. Meza mbele yake kuna kitabu kilichofunguliwa pamoja na simu yake ya mkononi. Sehemu hiyo inaonekana kuwa sehemu ya umma labda kwenye chuo kikuu, maktaba au bustani ya shule.

Kuna msichana mdogo akiwa nyumbani akitabasamu huku akiandika kwenye daftari na kutazama kwenye kifaa cha kielektroniki. Inaonekana anashiriki katika shughuli ya kujifunza mtandaoni au kazi ya shule. Mazingira ni safi na ya kupendeza yakionyesha hali nzuri ya kujifunzia.

Kijana aliyevaa miwani ya uhalisia pepe akitazama ulimwengu wa kidijitali unaoonekana mbele yake. Teknolojia hii hutumika katika mchezo, mafunzo na mawasiliano ikimruhusu mtumiaji kujihisi kama yupo ndani ya mazingira ya kidijitali.

Kuna mwanamke anayefurahia kufanya kazi au kusoma akiwa nyumbani. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa katika mazingira tulivu ya ndani, karibu na dirisha linaloleta mwanga wa asili. Anaonekana kuwa na hali ya kazi au masomo.

Ni vifaa vitatu vya kieletroniki vinavyoonyesha watu wakishiriki mkutano wa video mtandaoni. Hii ni mfano wa mawasiliano wa kidijitali kupitia majukwaa ya mikutano kama vile Zoom, Googlemeet au Microsoft Teams, yanayotumika kwa kazi, masomo au mazungumzo ya kijamii.

Kuna mtu aliyevaa headphones akishiriki kwenye mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna sura za washiriki wengine wa mkutano ikionyesha mkutano wa fideo inayohusisha watu wengi, huenda ni wa kazi, darasa au kikao cha kikundi.

Watu wanne wakiwa katika ofisi ya kisasa wakifanya kazi kwa pamoja. Wote wamezunguka meza yenye karatasi na kompyuta mpakato, wakiwa na umakini mkubwa kwenye kile kinachoonyeshwa kwenye kompyuta. Mmoja wao anaelekeza kidole kwenye screen , ishara kwamba wanafanya mjadala au kupanga jambo kwa pamoja. Wanaonekana kuwa vijana wanaovaa mavazi ya kikazi ya kawaida.

Kuna kompyuta mbili za mezani zilizo na alama za kielimu kwenye skrini zao. Kompyuta ya kushoto ina picha ya kofia ya mahafali juu ya ramani ya dunia, ikiwakilisha elimu ya mtandaoni au e-learning . Kompyuta ya kulia ina picha ya kitabu kilichofunguliwa, kinachowakilisha kujifunza au kusoma kwa njia ya kidijitali. Rangi kuu ni blue na machungwa, na alama hizi zinaonyesha matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu.

Ni dhana ya e-learning , yaani ujifunzaji kwa njia ya mtandao. Kompyuta iliyo katikati ina maandishi all in one e-learning , ikimaanisha kuwa mfumo huu unajumuisha vipengele vyote muhimu vya elimu mtandaoni. Kuna vielelezo mbali mbali vinavyoizunguka kompyuta hiyo, kwa mfano: simu yenye intaneti, kofia ya mahafali na miwani, mwalimu au mwanafunzi, calculator na USB .

Ni dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au masomo ya moja kwa moja. Kuna mtu anayejifunza kupitia kompyuta mpakato huku akiwa anatazama video ya mwalimu anayeonyesha kitu moja kwa moja kwenye skrini.

Ni mwanamke anayefurahia kazi yake huku akitumia kompyuta ndogo akiwa ofisini. Anaonekana kuwa anafanya kazi ya kidijitali au ubunifu kwani kuna madirisha kadhaa ya programu za kompyuta yaliyoonekana yakiwa yameelea hewani karibu naye. Madirisha haya yanaonyesha sana za kuunda maudhui ya kidijitali kama vile video, picha na michoro.

Mtu mzima anafundisha au kusaidia watoto wawili wachanga kutumia kompyuta ya mkononi. Wanaonekana kwenye chumba cha darasa au sehemu ya kujifunzia na nyuma kuna bango la herufi za alfabeti ambalo linaashiria mazingira ya kielimu. Mtu mzima ana sura ya kuwa mwalimu au mlezi akitazama kwa makini kila watoto wanachofanya kwenye kompyuta. Watoto hao wanaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au sekondari ya awali.

Ni mtu anayeonyesha mchanganyiko wa njia za kujifunza. Kwa mkono mmoja mtu anashikilia kitabu kikifunguliwa na kwa mkono mwingine anatumia kompyuta ambayo kwenye skrini yake ina neno learning kwa maana kujifunza. Likiwa na alama mbalimbali zinazohusiana na elimu kama vile; kalamu, gilasi za kusoma, kompyuta na vitabu. Hii inaashiria jinsi teknolojia na elimu ya jadi zinaweza kuungana kusaidia mchakato wa kujifunza kwa njia tofauti.

Kompyuta mpakato ikiwa imefunguliwa na juu yake kuna kofia ya mahafali, ishara ya kuhitimu masomo. Pembeni mwa kompyuta kuna wa vitabu vya rangi tofauti vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu angavu na picha hii kwa jumla inaashiria elimu ya kisasa hasa ujifunzaji wa mtandaoni au elimu ya kidijitali.

Msichana mdogo anayevutia akiwa na tabasamu zuri usoni. Amevaa koti la ngozi jeusi na nywele zake zimesukwa na kupendeza. Anatazama kamera kwa furaha huku akiweka mkono wake mmoja kichwani. Mbele yake kuna kifaa cha kidijitali labda ni kibatalishi kinachoonyesha mchezo au programu ya watoto. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira ya kirafiki kwa watoto, labda darasani au sehemu ya kujifunzia.

Mwanamke kijana ameketi mezani akiwa anatumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari. Amevaa miwani na fulana ya mistari na anaonekana kuwa na tabasamu, ishara ya kufurahia kile anachofanya. Mandhari ya nyuma yanaonyesha dirisha lenye mwangaza wa asili na sehemu ya jiko ikiashiria yuko nyumbani au katika mazingira yasiyo rasmi.

Ni dhihirisho la masomo ya mtandaoni. Kuna mkono ukishikilia simu ya mkononi na kwenye simu kuna kitabu kilichofunguliwa, kofia ya diplomasia na begi la shule. Hii inawakilisha kuwa mtu anaweza kusoma au kupata elimu kupitia simu au kupitia vifaa vya kidijitali kwa njia ya mtandao.

Mwanamke akiwa kwenye mazingira ya darasani au chumba cha mkutano akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha uwasilisho. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni kipindi cha mawasilisho au mafunzo.

Ni mtu anayesoma au anafanya kazi nyumbani akiwa amekaa mbele ya kompyuta ya mkononi. Anashiriki mkutano wa video ambapo watu wanne wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta wakizungumza. Meza yake imejaa vitu vya kufanyia kazi kama vile daftari, kalamu ,kitabu na kikombe cha kinywaji. Pia kuna taa ya mezani inayomsaidia kuona vizuri anapofanya kazi au kusoma.

Ni mchoro wa kidijitali unaoonyesha mtu anayoonekana kuwa mwalimu au mshauri akiwa katika kompyuta ya mkononi akielezea jambo au kufundisha. Kando yake kuna maktaba ya vitabu vikubwa vikiwa na rangi tofauti na kuna alama za mazungumzo kuashiria kuwa kuna mawasiliano au mafunzo yanayotokea mtandaoni. Inaonyesha dhana ya elimu au mafunzo ya mtandaoni ambapo mtu anaweza kupata maarifa kupitia vifaa vya kidijitali.

Ni mtaalamu wa afya, huenda muuguzi au daktari akiwa kazini ofisini. Ana vazi la rangi ya buluu ya matibabu na kifaa cha kupimia mapigo ya moyoni, ishara ya taaluma ya afya. Anatumia kompyuta mpakato na simu ya mkononi huku akiandika kwenye karatasi, inaashiria kuwa anaweza kuwa anafuatilia taarifa za magonjwa au kufanya kazi za usimamizi wa afya.

Ni mchoro ya kompyuta ya mezani yenye skrini kubwa. Juu ya skrini kuna vitabu kubwa vinavyoshikana na kitabu kimoja kikiwa kimefunguliwa ikionyesha kuwa ni rasilimali za elimu au maarifa yanayopatikana mtandaoni. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia kwa kusoma au kujifunza kwa njia ya mtandao au kwa kutumia kompyuta.

Watu wanaonekena wakiwa katika ofisi au chumba cha mafunzo, kila moja akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Wawili wa mbele wanaonekana wakijifunza kwa pamoja moja akiwa amevaa kifaa cha sauti na mwingine akizingatia kwa makini. Wakati watatu akiwa amevaa sweta na kifaa cha sauti akifanya kazi peke yake. Wanathiirisha mazingira ya kazi ya kisasa mafunzo ya kiteknolojia.

Mwanamke aliyeketi jikoni kwenye meza ya mbao akifanya kazi kwenye komputa mpakato. Jikoni kuna mpangilio mzuri wa kisasa ukiwa na rafu zenye mimea midogo na vifaa vya jikoni. Mwanga wingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ya kioo na dari ambao inaonyesha uzuri wa muundo wa kisasa wa nyumba.

Maonyesho ya dhana ya mafunzo ya uhandisi ya usanifu wa mtandaoni, katikati kuna kompyuta mpakato kubwa yenye skrini inayoonyesha mchoro wa kiufundi ,pamoja na mtu anayefundisha akielezea mchoro huo. Pembeni ya skrini kuna mwanamke na mwanamume wakionekana kushiriki au kujifunza. Kwenye mandhari kuna taarifa ya balbu juu inayowakilisha ubunifu au wazo jipya pamoja na gear na vifaa vya kupima.

Kompyuta mpakato ambayo skrini yake imebadilishwa kuonekana kama rafu iliyojaa vitabu mbalimbali. Inawakilisha maktaba ya mtandaoni au kitabu cha kidijitali, ambapo mtu anaweza kusoma vitabu kupitia kompyuta badala ya vitabu vya kawaida. Inadhihirisha mchanganyiko wa teknolojia na elimu, ikionyesha jinsi teknolojia inavyorahisisha upatikanaji wa maarifa na vitabu kwa njia za kisasa.

Mtu anayejifunza mtandaoni anaangalia mwalimu kwenye kompyuta ambayo anaeleza masomo kwenye ubao. Mtu huyo anaandika kwenye daftari na pia ana noti ndogo mkononi. Inaonekana anajifunza masomo ya hisabati au sayansi. Meza imejaa vifaa vya kusoma kama vile kalamu, daftari na simu ya mkononi ikionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani kwa utulivu na umakini.

Mchoro wa kisasa unaowakilisha mazingira ya kujifunza kidijitali au masomo ya mtandaoni, inaonyesha watu wawili wakitumia kompyuta ndogo na kubwa huku kompyuta kubwa ikiwa na skrini iliyo na vielelezo ya kielimu, kofia ya maafali pia imeonyeshwa ikiwakilisha mafanikio ya kielimu.

Wanawake watatu wanafanya kazi pamoja kwenye kompyuta katika mazingira ya ofisi au kituo cha teknolojia. Wamekaa kuzunguka meza moja yenye kompyuta tatu na skrini kubwa ya ziada inayoonyesha maandishi ya programu. Wanaonekana kuwa na umakini wakishirikiana katika kazi ya teknolojia au ukuzaji wa programu.

Ni mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha ngozi cha kahawia akiwa nyumbani au katika mazingira ya starehe. Amevaa sweta za manyoya na suruali za nyumbani akitumia kompyuta mapakato iliyowekwa mapajani mwake. Anaonekana kuwa mtulivu na makini, labda anafanya kazi au anasoma mtandaoni. Pembeni kuna meza ndogo iliyojaa mapambo kama picha kwenye fremu, vishikilia vitambaa na sanamu ya mbao ikionyesha mazingira ya nyumbani.

Inaashiria dhana ya elimu au maarifa duniani. Inawakilisha watu tofauti wakizunguka dunia wakihusiana na vitabu, ishara ya elimu na usambazaji wa maarifa duniani kote kupitia teknolojia na ushirikiano wa watu. Inaweza pia kuashiria elimu ya mtandaoni, ushirikiano wa kimataifa katika elimu au umuhimu wa maarifa kwa maendeleo ya binadamu.

Mwanamke aliyevaa miwani akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi, anapiga hoja au kuandika katika daftari wakati ametabasamu. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ni nyumba au ofisi yenye mwanga wa asili unaotoka dirishani. Mwanamke huyu anaonekana kuwa katika hali nzuri ya kufanya kazi au kusoma.

Watu watatu wamekaa pamoja kwenye kochi wakitumia kompyuta mpakato. Mikono yao inaelekezwa kwenye skrini ya kompyuta wakionekana kujadili au kushirikiana kwenye jambo moja, huenda ni kazi ya shule, mradi au shughuli ya kidijitali. Mavazi yao ni ya kawaida ya kila siku na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya nyumba au ofisi isiyo rasmi.

Mwanamke aliyevaa miwani na shati la buluu akiwa ameketi mezani nyumbani au ofisini anafurahia kazi anayofanya kwa kutumia kompyuta ya mkononi huku akitumia kalamu kuandika katika daftari lililoko mezani. Kwenye meza pia kuna kikombe chenye kinywaji na calculator . Chumba hicho kina mwanga wa asili unaopitia kwenye madirisha yenye mapazia mepesi.

Mtu mmoja akiwa katika maktba. Ameketi kwenye meza ya kusomea huku akisoma kitabu . Maktaba imezungukwa na rafu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali .Mandhari ni tulivu na ina mwanga wa kutosha unaopenya kupitia madirisha makubwa upande wa kushoto.

Vitanda vya ghorofa viwili katika chumba kilichopambwa kwa mapazia mepesi na mashuka mepesi na mapambo ya rinda, vitanda hivi vina fremu ya chupa ya rangi ya nyeupe na vinaonekana kua safi na nadhifu, chumba kina mwangaza wa kutosha kutoka kwenye dirisha.

Kuna ukumbi mkubwa wa mihadhara au mikutano ambao una viti vingi vilivyopangwa kwa mistari kwa mpangilio mzuri. Ukumbi huu una sehemu ya chini na jukwaa mbele pamoja sehemu ya juu inayowezesha watu kuangalia kutoka juu.

Ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au maonyesho. Viti vingi vya rangi nyekundu vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna jukwaa mbele. Ukumbi huu unaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama vile mihadhara ya chuo kikuu.

Ni darasa la kawaida ambapo mwalimu anafundisha wanafunzi ana kwa ana. Mwalimu yuko mbele ya ubaoni akiandika au kuelezea somo, huku wanafunzi wakiketi kwenye madawati wakisikiliza na kuandika. Mazingira haya yanawakilisha mfumo wa jadi wa elimu ambapo, mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwalimu na mwanafunzi ni ya ana kwa ana.

Ni chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa vya rangi ya buluu. Watu wawili wamelala au kupumzika kwenye vitanda vyao. Chumba kina mapazia mepesi, dirisha na kioyozi ukutani. Sakafu imefunikwa kwa zulia na kuna viatu sakafuni.

Ni kundi la wanafunzi wa udaktari au uuguzi, wakiwa katika kwenye chumba cha mafunzo ya vitendo. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa, wakimzingira mwanasesere wa kidaktari aliyelazwa kitandan, ambaye hutumika kama mgonjwa wa mafunzo. Inaonekana kuwa ni kipindi cha mafunzo ya matibabu au kliniki ambapo wanafunzi wanaelekezwa jinsi ya kutoa huduma kwa mgonjwa kwa vitendo.

Ni bweni la wanafunzi, kuna vitanda vya gorofa vikiwa vimepangwa kwa mstari. Kila kimoja kikiwa na blanketi la rangi ya kijani na nyekundu. Vyumba vina madirisha mengi yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia na sakafu inaonekana kuwa safi na ya maumaru.

Wanaume wawili walioko ndani ya chumba wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya ushindi na mpira wa miguu. Hii inaashiria kuwa ni watu waliohusika au kushiriki kwenye mashindano ya michezo hasa ya mpira wa miguu na wamefanikiwa kupata mafanikio makubwa. Huenda ni walimu wa michezo, wakufunzi au viongozi wa timu ya shule au taasisi fulani.

Ni katika darasa la shule ambapo wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao na kusikiliza mwalimu au kufanya kazi za darasani. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule za rangi tofauti ya blue na nyeupe na wanaonekana wakijitahidi kujifunza. Mwalimu mmoja amesimama pembeni akitazama kwa makini maendeleo ya wanafunzi wake.

Ni chumba kidogo safi na chenye kitanda kimoja kilichotandikwa blanketi ya rangi buluu na nyeusi. Kuta zimepakwa rangi ya beige . Kuna mlango wa rangi ya buluu upande wa nyuma ya chumba. Sakafu ni laini na inaonekana kusafishwa vizuri.

Ni chumba cha kulala. Kuna kitanda kimoja kilichopambwa na blanketi ya kijani na juu yake kuna turubai iliyowekwa vizuri. Penye ukuta juu ya kitanda kuna mkombozi wa Yesu. Inaonyesha kuwa mtu anaweza kuwa mkristo mkatoliki. Pembeni kuna kabati kubwa la mbao lenye milango miwili, moja likiwa na kioo.

Maktaba ya kusafiri ama mobile library iliyo ndani ya gari au basi lililobadilishwa kuwa na rafu za vitabu pande zote mbili. Watu wachache wanaonekana wakitafuta au kusoma vitabu. Hii ni njia kibunifu ya kusambaza elimu na maarifa kwa jamii zilizo maeneo ya mbali au zenye upungufu wa maktaba za kawaida.

Ni chumba kidogo cha kupanga kinachofanana na bedsitter au chumba cha mwanafunzi. Kipo katika hali nzuri na kuna vifaa muhimu kama vile friji, meza ya kusomea, runinga, kabati, jiko, pasi ya umeme na pia kuna dirisha kubwa lenye pazia linaloleta mwanga wa asili. Chumba hiki kinaonekana kuwa cha kisasa.

Ni darasa au chumba cha madarasa kilicho na viti na meza za wanafunzi. Meza hizo zina sehemu ya kuandikia maarufu sana katika shule za sekondari au vyuo. Mbele kuna ubao kwa ajili ya mwalimu kuandika au kufundishia.

Chumba chenye vitanda vinne. Vitanda vyote havina mashuka kamili, vina magodoro pekee. Chumba kina ukuta za rangi ya krimu na sakafu ya vigae vya rangi ya beige . Kuna mlango wa kuingia chumba kingine ambacho kinaonekana kuwa ni jiko au bafu kutokana na mipangilio ya vifaa ndani. Muundo wa chumba unaashiria kuwa ni sehemu ya bweni au nyumba ya kupanga yenye watu wengi.

Ni darasa la shule ambalo halina wanafunzi. Madawati ya mbao yamepangwa kwa safu yakionyesha mazingira ya kawaida ya shule. Ukuta wa mbele una ubao mweupe na baadhi ya karatasi zilizobandikwa labda za kielimu. Mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha marefu upande wa kushoto ukitoa mwangaza wa asili darasani.

Kiti ambacho ni cha aina ya maonyesho au ukumbi wa mikutano, kiti hiki kina mwili wa rangi ya buluu na mikono ya mbao yenye rangi ya kahawia. Kiti kina meza ndogo inayoweza kupandsihwa au kushushwa upande wa mkono wa kiti ambayo hutumika kuweka karatasi, kompyuta ndogo au vinywaji, kiti kimewekwa kwenye sakafu ya mbao au plastiki ya rangi ya kahawia.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa kando kila kitanda kimepambwa na mto mweupe. Kuta za chumba ni rangi nyeupe na sakafu ni nyeusi, chumba kinaonekana kua safi na rahisi kinaweza kua sehemu ya kulala katika nyumba hosteli au hotelini.

Watoto wadogo katika darasa la shule ya msingi wanaonekana wamevalia sare za shule na wakiwa wameketi kwenye viti vya darasani, baadhi ya watoto wanacheka na kuonyesha furaha, hali inayopendeza katika mazingira ya masomo, ukuta unaonekana kuwa na baadhi ya mafaili ya rangi au picha ambazo mara nyingi hutumiwa nyezo za kufunzia.

Darasa la watu wazima ambapo mhadhiri au mwalimu Yuko mbele fa wanafunzi akiwaeleza au akiwafundisha. Wanafunzi wameketi kwenye meza zilizopangwa kwa safu wakisikiliza kwa makini. Darasa lina mwangaza mzuri kutokana na madirisha makubwa ya pembeni na taa ya dari.

Kitanda chenye shuka nyeupe na mito miwili. Kitanda kina fremu ya mbao na sehemu ya kichwani ina mapambo ya chuma yaliyopinda kwa mtindo wa kifahari. Sakafu ni ya rangi ya hudhurungi. Mandhari ya chumba ni tulivu na safi.

Ni chumba cha mabweni kilicho na vitanda viwili vya staha. Kila kimoja kikiwa na sehemu ya juu na ya chini, jumla ya nafasi nne za kulala. Katikati ya chumba kuna meza ya kusomea yenye viti viwili vilivyowekwa mbele ya dirisha kubwa lenye mapazia ya rangi ya samawati na nyeupe. Ukuta wa chumba ni wa rangi ya manjano na sakafu inaonekana kuwa na ya vigae vya rangi ya hudhurungi.

Darasa la kisasa ambalo halina wanafunzi kwa sasa. Ndani kuna viti vyenye meza vilivyo unganishwa, zimepangwa kwa mpangilio mzuri, sakafu ni safi na kuna mwangaza wa kutosha unao ingia kupitia dirisha kubwa upande moja wa darasa. Ukuta ni meupe na mazingira yanaonekana kuwa tulivu na tayari kwa shughuli za masomo.

Chumba cha bweni chenye vitanda za kazi na vijana wawili wameketi katika vitanda hivyo na mmoja amelala kwenye kitanda chake na wanaonekana katika mazungumzo. Chumba hicho kiko katika hali safi kikiwa na kuta za kijani kibichi na pazia jeupe. Sakafu ni safi na kuna viatu ambavyo vimewekwa chini. Pembeni kuna kabati la mbao kwa ajili ya kuhifadhi mali binafsi.

Sebule au chumba kikubwa cha mapumziko chenye samani za mbao zenye muundo wa kisasa wa kiafrika. Sakafu ni ya mbao na inang'aa na kutoa mwonekano wa usafi na wa kupendeza. Kuta zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma na magodoro. Dirisha lenye pazia la rangi ya krimu linaangaza mwanga wa jua ndani ya chumba. Sakafu ya vigae na kunarafu ndogo ukutani upande wa kulia ambayo inaonekana kutumika kuhifadhi vitu. Mwonekano wa chumba ni safi wa kawaida na wanaonyesha mazingira ya bweni, hosteli au nyumba ya kulala wageni wenye mpangilio rahisi.

Ni bweni la shule lenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mstari pande zote mbili za chumba. Juu ya vitanda kuna masanduku ambayo kwa kawaida hutumiwa na wanafunzi wa bweni kuhifadhi mali zao binafsi. Sakafu ni safi na ukuta wa ndani una rangi ya manjano. Dirisha ndogo linaonekana linaonyesha kuwa kuna mwanga wa kutosha wa asili.

Chumba cha kopyuta kilichoandaliwa kwa ajili ya masomo au matumizi ya wanafunzi. Kuna meza za kompyuta zilizopangwa kando ya ukuta, kila moja ikiwa na kompyuta. Viti vya plastiki vya rangi tofauti vimesimama mbele ya kila kompyuta. Chumba hiki kina dirisha nyingi zinazoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ni sehemu ya ndani ya kanisa la Kikristo. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio kwa ajili ya Waumini. Mbele kabisa kuna msalaba mkubwa ukining'inia ukutani ishara ya imani ya Kikristo. Pia kuna madhabahu, maua na mapambo mengine ya kidini. Kanisa hili linaonekana kuwa safi lenye mwanga wa kutosha na amani. Ni mahali pa ibada, maombi na mafundisho ya kiroho kwa Wakristo.

Mmmoja ameketi sakafuni ndani ya maktaba akisoma kitabu kwa umakini. Kuta za maktaba zimepabwa na mabango ya rangi mbali mbali na vitabu vingi vimepagwa kwenye rafu za bao. Mandhari ni tulivu na safi ikiashiria mazigira bora ya kujifunza na kusoma.

Ni ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara yenye viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa ustadi. Watu wengi wameketi wakisikiliza au kushiriki tukio linaloendelea jukwaani.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya chuma, vilivyo na blanketi za rangi tofauti tofauti, kina madirisha mengi na kina mwanga mzuri. Inaonekana kama hosteli ,bweni au kambi ya mafunzo .

Chumba cha kulala. Katika chumba hiki kuna vitanda vya ngazi na vitanda hivi vina blanketi na mito iliyowekwa tayari kwa kutumia. Inaonekana ni katika chumba cha watoto au pengine chumba cha bweni.

ni katika darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia kompyuta mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi mmoja aliyevaa hijabu ya buluu akimwelekeza jambo kwenye skrini ya kompyuta wanafunzi wengine wanaonekana wakifuatilia masomom yao kwenye kompyuta zao

Watoto wawili jukwaani wakishiriki katika igizo au tamthili ndani ya kanisa. Wamevalia mavazi ya kiutamaduni. Wamekaa kwenye benchi na mmoja anashika kipaza sauti. Jukwaa limepambwa kwa mapambo ya masherehe kama vile ballon nyeusi na nyekundu. Nyota ya dhahabu na mapambo nyeupe yanayofanana na pamba mbele ya ngazi. Pazia lenye mchoro wa majani lipo nyuma yao.

Kundi la vijana kumi waliokamilisha kupanda mlima na kusimama pembeni ya bango linalo onyesha kuwa ni mlima Longonot. Mandhari ya nyuma ni ya kuvutia yenye mawingu, miti na eneo la chini lenye mazao ya kijani likionyesha kwamba wamo kwenye eneo la juu.

Kundi la vijana wanne wamesimama pamoja, kila mmoja akitizama simu yake ya mkononi .Wote wamevaa mavazi ya kawaida na wanashikilia barakoa. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani, inawezekana ni bustani au sehemu ya wazi.

Ni msichana mdogo aliyevaa fulana ya manjano na miwani akiwa amekaa mezani na kushikilia bango lenye herufi kubwa za alfabeti zenye rangi mbalimbali, anaonekana kua mwenye furaha na tabasamu usoni mwake huku akielekea kumaliza kuonesha kazi alioifanya.

Kuna mwanamke na mtoto wakiwa wanatabasamu kwa furaha, wakiwa wamekumbatiana. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au kituo cha malezi. Labda sehemu ya huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mandhari ya nyuma inaonyesha rangi angavu. Vitu vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia na hali ya furaha inaonekana wazi kupitia tabasamu zao.

Mwalimu akiwa anasaidia mwanafunzi ambaye anaonekana kua na ulemavu anamfundisha kwa umakini na upendo, wanafanya kazi pamoja katika mazingira ya shule ambapo wanafunzi wanaonekana kuelewa na kushiriki mafunzo kwa bidii, hii inaonesha umuhumu wa elimu jumuishi na ibada maalum na watoto wenye mahitaji tofauti.

Ni msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa katika maktaba. Juu amevalia nguo yenye mistari nyeupe na nyeusi pamoja na suruali ya madoa meupe. Anaonekana mwenye furaha huku akiwa ameshika kitabu mkononi kutoka kwenye rafu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa matofali na rafu zilizojaa vitabu, ikionyesha kuwa yuko mahali pa kujifunza au kusoma.

Mtoto mdogo anaonekana kuwa katika mazingira ya elimu au mafunzo labda katika darasa au kituo cha watoto. Mtoto anaonekana akishikilia kitu kidogo labda nikifunikwa cha plastiki au sehemu ya mchezo wa kujifunza, mbele yake kuna mtu mwingine ambaye anaonyesha kidole labda anamfundisha mwelekeza mtoto jambo fulani.

Kuna msichana mdogo anayeketi kwenye kiti cha magurudumu akijishughulisha na shughuli ya kuchora pamoja na mwanaume mzima huenda ni mwalimu au mlezi wake. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana wakifurahia shughuli hio ya kisanii. Meza yao imejaa rangi na vifaa vya kuchorea na mchoro mmoja wa machweo ya jua unaonekana kumalizika.

Ni mwanamke mtu mzima huenda ni mwalimu au mtaalam wa huduma akiwa pamoja na mtoto mdogo katika mazingira ya darasa au nyumbani. wote wawili wanonekana wakifanya mazoezi ya kusema wakitumia maumbo ya midomo kuonyesha sauti au maneno maalum. Mezani kuna vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali vinavyosaidia katika ujifunzaji wa mawasiliano.

Mtoto wa kiume anatumia kifaa cha kutembea akisaidiwa na mwanamke mzima ambaye anaonekana kuwa mzazi au mtaalamu wa tiba ya viungo. Wote wawili wanatabasamu na kuangaliana kila mmoja wakionekana kufurahia mafanikio ya hatua za mtoto huyo.

Kuna mwanamume mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anasoma kitabu na kushika simu mkononi. Anaonekana kuwa kwenye mazingira ya nyumba ofisini akifanya kazi au kujifunza kwa kutumia vifaa vya kidijitali.

Mazingira ya kujifunza ya kisasa ambapo watoto wawili wa kike wanatumia kompyuta mpakato huku wakiw ana mwalimu au mlezi anayewasimamia. Msichana mmoja amevaa headset . Inaashiria kuwa huenda anafanya mafunzo ya mtandaoni au mawasiliano ya sauti .

Ni kundi la wanafunzi watano wa jinsia na tamaduni tofauti wakifanya kazi ya pamoja mezani katika maktaba. Wote wanaonekana kuwa na umakini wakifanya kazi wakiwa na vifaa vya kuandika na kompyuta. Mmoja wao anatumia kiti cha magurudumu ikionyesha mazingira jumuishi na ya usawa kwa watu wenye ulemavu. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu zikisisitiza kuwa wapo katika mazingira ya kujifunza.

Ni katika mandhari ya darasani ambapo wanafunzi wanahusika katika kazi za darasani. Mbele kuna mwanafunzi mvulana ambaye anaonekana kuwa mlemavu. Anaonekana akijaza karatasi kwa kutumia mguu wake, huku mwanafunzi mwingine akiwa ameinama mezani karibu naye. Mazingira ya darasani yanaonyesha ushiriki wa wanafunzi mbalimbali.

Mvulana mdogo aiwa darasana au kwenye mazingira ya kujifunzia akiwa ameketi mezani. Anaonekana mwenye furaha na msisimko akiinua mikono yake kwa furaha huku akiangalia karatasi ya manajnao inayoshikiliwa na mtu mzima huenda ni mwalimu. Kwenye meza kuna karatasi na vifaa vya kuchorea na nyuma yao kuna mchoro wa mnyama kama twiga ambayo inaonyesha kuwa ni mazingira rafiki kwa watoto huenda ni darasa la awali au kituo cha malezi ya watoto wadogo.

Darasa la shule ambapo mwalimu na wanafunzi wanashiriki katika somo la alfabeti ya kiingireza. Mwalimu anaonyesha herufi kwa ubao wa darasani ambapo herufi zote zimeandikwa kwa rangi tofauti na maneno yanayoambatana nayo yameandikwa kwa rangi ya buluu na nyeupe. Mwanafunzi anaonekana akitoa jibu au akiuliza swali kwa mwalimu.

Darasa au chuo kikuu ambapo mwalimu anasimama mbele ya ubao mweupe akifundisha wanafunzi. Mwalimu huyo amevaa shati la rangi ya zambarau na anaonekana anaelezea jambo kwa kidole kimoja juu akieleza somo. Wanafunzi wamekaa mezani wakisikiliza kwa makini. Mmoja wao amevaa shati la rangi ya mvua na mwingine shati la buluu. Darasa linafanana na somo la sayansi au hesabu kutokana na maelezo yaliyomo kwenye ubao.

Mtoto mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu maarufu kama wheelchair . Mtoto huyo anatabasamu na anavaa shati jekundu na suruali ya bluu. Yuko katika maktaba ambapo kuna rafu za vitabu nyuma yake.

Mwanamke na msichana mdogo wakizungumza kwa lugha ya ishara. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha wakitabasamu na kuwasiliana kwa karibu. Mwanamke anaonekana kuwa mlezi, mwalimu au mzazi anayefundisha kuzungumza na mtoto katika mazingira ya nyumbani.

Watoto watatu wa kike wameketi pamoja kwa furaha wakiwa wamekumbatiana na wote wanatabasamu kwa upendo na kuonyesha ushikamano wa kweli. Watoto hawa wanaonekana kuwa na asili tofauti jambo ambalo linaonyesha umoja na ushikamano. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasani au sehemu ya kuchezea ya watoto.

Mtoto wa kike ameketi mezani akijifunza kuandika na kuchora chini ya uangalizi wa mtu mzima , huenda ni mwalimu au mzazi . Mtu mzima anamwelekeza kwa kutumia kidole huku mtoto akiwa makini akifuata maelekezo. Mezani mna kalamu za rangi aina nyingi.

Mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu akifurahia shughuli ya kuchora pamoja na mwalimu au mlezi. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kufurahia muda wao wakitumia brashi na rangi kwenye karatasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani yenye vitabu na rafu nyuma yao.